Mwanamke aliyevaa saa kwa mkono na akavaa viatu vya chini, anaonekana akiosha ng'ombe wake mwili na pipe ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanamme aliyevaa shati ya rangi ya samawati na kofia ya rangi nyeupe amevalia miwani na ameshika mgomba wa ndizi.

Kijana aliyevaa suruali ya rangi ya samawati anaonekana ameegemea mti ambapo nyuma yake kuna mandizi ambayo hayajakomaa.

Ng'ombe iliyona rangi nyeusi na nyeupe inakamuliwa maziwa ambayo inawekwa kwenye kibuyu chenye rangi nyeupe. Ng'ombe anaonekana kunywa maji.

Mkulima aliyevaa kabuti ya kijani kibichi, anakama ng'ombe wake kwa utaratibu na maziwa yanawekwa katika ndoo iliyo nyeupe na.